Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa unaojulikana kama kilimo cha hydrophonic .Kilimo hiki hufanyika bila kutumia mchanga ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba yenye virutubisho vinavyotiririshwa kwa maji. Njia hii hufaa sana kwenye maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini.

Hiki ni kolimo cha kisasa cha hydroponic ambapo ni mfumo wa kilomo husipotumia udongo bali hutegemea virutubisho vya maji. Mmea hupandwa kwenye mabomba maalum venye virutubisho na huendelea kusambazwa. Kilimo hiki ni bora kwenye maeneo lenye ardhi ndogo au ukamwe.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponic ambapo mimea hulimwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kama vile greenhouse bila kutumia udongo mwingi. Badala yake mimea hupokea virutubisho muhimu kupitia maji maalum yaliyo na maadini.

Mtu huyu anachunguza mimea iliyokuzwa kwenye mfumo wa hydroponic. Kilimo cha hydroponic ni mbinu ya kisasa ya kilimo, ambayo mimea hukuzwa bila udongo, badala yake ikitegemea maji. Mfumo huu unaweza kusaidia kuhifadhi maji na kuruhusu kilimo, katika maeneo yenye udongo usiofaa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa kinachojulikana kama kilimo cha hydroponic ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo mbali maji yenye virutubisho maalum. Kilimo hiki hutumia mifumo ya mabomba na vyombo vya plastiki hili kudhibiti maji na virutubisho vinavyohitajika.

Mfumo huu wa mabomba, ulitengenezwa kwa ajili ya kilimo cha hydroponics , ambapo mimea hulimwa bila kutumia udongo, mbali maji yenye virutubisho. Kilimo hiki ni bora kwa maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini, na urahisisha uzalishaji wa mazao kwa haraka na kwa usafi.

Huu ni mfumo wa kilimo wa haidroponics ambapo mimea hukuzwa bila kutumia udongo, badala yake hutumia maji yenye virutubisho na mara nyingi taa maalum za kukuza. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo inayohusisha uzalishaji wa mazao katika nafasi ndogo na hata mijini.

Hili ni shamba kubwa la migomba lilopangwa kwa mistari ishara ya kilimo cha kisasa na cha kibiashara. Kilimo cha kibiashara ni aina ya kilimo kilicholenga uzalishaji mkubwa kwa ajili ya soko. Hutumia mbinu bora kama utumiaji wa pembejo za kisasa za umwagiliaji na teknolojia za kilimo.

Hawa ni wakulima wakifanya kazi katika shamba kumbwa la kibiashara. Hii ni mfano wakilimo cha viwandani ambacho hutumia ardhi kiwango kikumbwa na hutoa mazao mengi kwa soko. Kilimo hiki husaidia kuongezea uzalishaji wa chakula na kukuza ajira vijijini.

Hili ni banda kubwa lenye mamia ya kuku. Jambo linaloonyesha kilimo cha viwandani. Kilimo cha viwandani ni mfumo wa kisasa wa uzalishaji wa chakula kwa wingi kwa kutumia teknolojia, vifaa vya kisasa na mbinu za kisayansi.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha viwandani ambapo nyanya zimewekwa kwenye vyombo maalum na zinaonekana kusafirishwa kwa kutumia mashine. Kilimo cha viwandani, kinahusisha matumizi ya teknolojia na mashine katika uzalishaji, jakataji na usambazaji wa mazao kwa wingi.

Hili ni shamba kubwa la kilimo cha kibiashara ambacho kinaonekana kupandwa mboga kwa wingi. Kilimo cha kiwanda ni aina ya kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa, mbegu bora na mbolea na umwagiliaji wa kisasa ili kuzalisha mazao kwa wingi na kwa kiwango kikubwa.

Hili ni shamba la kabeji lililopandwa kwa safu na ambalo inaweza kuwa mfano wa kilimo cha viwanda. Kilimo cha viwanda kinahusisha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa. Mara nyingi ikitumia mashine na teknolojia ya kisasa na mbinu za umwangiliaji.

Mtu huyu anasimamia mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba kupeleka maji mashambani. Hii inaonyesha umuhimu wa mifumo ya umwagiliaji. Mifumo hii ni muhimu sana kwa wakulima, hasaa katika maeneo kame. Kwani inawapa uwezo kwa kulima, mwaka mzima, na kuongeza mavuno. Hii inaboresha usalama wa chakula na kuimarisha uchumi, wa wakulima na taifa kwa ujumla.

Huu ni mfumo wa kupeleka maji mashambani hasa kwenye mimea ya mahindi. Mifumo hii ni muhimu sana nchini Kenya na kwingineko kwani husaidia wakulima kuendelea na kilimo hata kama ni wakati wa ukame. Hii inaashiria usalama wa chakula kuongezeka, tajika, kwa sekta ya kilimo hivi kuboresha maisha ya wakulima.